Hili ni gari la kihistoria lililohifadhiwa vizuri, lililopakiwa katika mazingira yanayoendana na umri wake. Labda kwenye maonyesho ya magari ya zamani au tu eneo la kipekee. Kuna sanduku la mbao limefungwa upande wa kushoto wa gari kwenye sehemu ya kupandia, namba ya usajili haionekanani wazi lakini kuna herufi U na B zinazosomeka.

Hizi ni mikono za mwanaume ambaye amevalia shati lenye mikono mirefu, ambalo linaonekana kuwa la rangi nyeusi au giza. Mshikaji ameshika rundo la noti ya elfu moja na mia tano. Mandhari ni hafifu sana na hayaonyeshi maelezo yoyote muhimu.

Huu ni mkono wa mtu ambao umeshika rundo la noti za Kenya. Kuna noti tofauti ambazo zinatambulika kama pesa za Kenya. Kuna noti ya shilingi elfu moja. Kuna pia noti ya shilingi mia tano. Inawezekana kuwasilisha mahali biashara , malipo au shughuli nyingine yoyote inayohusiana na kifedha.

Haya ni magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi linawezekana kuwa uwanja au sehemu ya kuegesha magari isiyo na lami. Nyuma ya magari kuna miti na mimea mingine, pia kuna mwanaume mmoja amesimama karibu na gari la bluu katikati. Gari la bluu katikati lenye namba ya usajili KDK 849T.

Hili ni eneo la wazi la kuuzia bidhaa au soko la wazi, kuna watu ambao wanauza na mwingine ananunua, mbele yao kuna maji machafu ikionekana kuwa kulinyesha, pia kuna mboga za aina mbalimbali za kijani kibichi ambazo zimetandazwa kwenye meza ndefu.

Hili ni sehemu la uwazi ambapo magari kadhaa yameegeshwa, nyuma ya haya magari kuna miti ama mimea tofauti tofauti. Anga inaonekana kuwa nzuri kwa kuwa kuna jua kali ambalo limewaka.

Hili ni eneo la biashara au barabara ya soko au duka. Upande wa kushoto kuna duka lenye nembo Mpesa, kuashiria kutuma na kupokea pesa. Pia kuna maandishi yaliyoandikwa Mpesa. Katikati ya picha kuna lami au seruji. Kuna mwanamke pia ambaye amevalia hijabu na nyuma kabisa kuna mwanaume ambaye ameketi.

Hili ni duka ndogo, lililo karibu na barabara ya mtaa. Duka ni lenye vyuma vya usalama. Linaonekana kama duka ndogo la rejareja. Kando yake kuna baiskeli ya zamani, pia kuna pikipiki upande wa kulia ambayo mtu amekalia kwa kuwepo miguu za mtu juu yake. Mazingira ya barabara ni ya udongo au changarawe.

Hili ni gari, gari lenye limeegeshwa kwenye eneo la maegesho labda duka kubwa kwa kuwa kando yake kuna mabango ambayo haionekani wazi unafanana na mabango kampuni maarufu inchini Kenya , kuna bango la Cooperative Bank , jini yake kuna bango ya Safaricom. Juu kuna bango la Naivas ambalo ni duka kubwa la rejareja inchini Kenya.

Hawa ni watu wawili ambao mmoja ni mwanamume mwingine ni mwanamke. Mwanamume amevalia shati nyeupe na koti nyeusi huku kwenye mfuko wake wa nje kuna kitambaa cheupe. Naye mwanamke amevalia shati jeusi na koti jeusi huku wanaonekana wameshikilia karatasi huku wakiangalia wakijadiliana.

Mandhari yanaonyesha ni jumba la maonyesho ya magari, kuna magari ya rangi tofauti, moja ni la kijivu, jingine ni jeupe, na la tatu ni jeusi. Sakafu ni ya vigai vyenye kung'aa na mandhali ya ndani inaonekana kuwa safi na ya kisasa. Inawezakana hii ni showroom ya kuuza magari na iliyo safi vizuri.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi nyingi na mapambo ya kitamaduni, labda zikiuzwa sokoni au kwenye duka la kawadia. Zimepambwa kwa rangi mbali mbali kama vile nyekundu, buluu, kijani, njano, machungwa na kahawia, zikionyesha utofauti mkubwa wa muundo na rangi.

Hii ni dashibodi ya gari hasa spidomita na kipimo cha mafuta vyote vikiwa vimewashwa na mwangaza wa rangi nyekundu. Hiki ndicho kipimo kikubwa kinachoonyesha kasi ya gari. Inaonyesha kasi ya gari kwa kuwa na idadi zinazosomeka zinaanza na 0 hadi mia mbili sitini. Mishale ya spidomita upo kwenye namba 0 ikionyesha kwamba gari limesimama au haliendi.

Hii ni pima la huduma la gari lenye colour ya bluu iliokoleshwa. Juu kushoto kuna nebo ya Imana na kulia kuna nebo ingine ya Ykava, kuna maandishi ambayo unasema kuwa gari kwa upande wa tatu pekee, kuna peza taslim mtu unavaa kulipa kila mwaka na pia kuna ujumbe wa tufuti ambao umeelekeswa hapo jini.

Kuna milango miwili iliyofunguliwa, iliyopambwa kwa matangazo ya maziwa. Milango yote miwili ina alama ya duara ya manjano iliyoandikwa milk ATM . Ndani ya duka ukuta wa nyumba kuna picha kubwa ya ng'ombe mweusi na mweupe kwenye shamba la kijani na juu yake kuna maandishi milk ATM . Kuna mashine ya kutoa maziwa aliyowekwa ndani na chini yake kuna kiti kidogo cha mbao.

Hapa ni ndani ya kiwanda kikubwa au karakana ambapo mabehewa ya treni au tram yanatengenezewa au kukusanywa. Kuna safu ya mabehewa kadhaa yasiyo kamilika, au magari ya usafiri wa umma ambayo yako katika hatua mbalimbali za mkusanyiko au ujenzi. Hayana milango, madirisha au vitu vyovyote, ikionyesha kuwa bado yanatengenezwa. Sakafuni kuna alama za rangi ya kijani na njano zinazoonyesha njia au maeneo maalum ya kufanyia kazi.

Hili ni soko ambalo linaonekana limeadhiriwa ambapo ardhi ya soko inaonekana kuwa na matope na maji yaliyotuwama. Watu wengi wanaonekana sokoni wakiwemo wauzaji wa vitu. Watu wengi wamekusanyika kwenye sehemu ya mboga mboga na matunda kama vile ndizi na kadhalika. Mtu moja amevaa nguo ya rangi ya chungwa na buti ndefu anaonekana akitembea kwenye matope upande wa kulia wa picha. Nyuma kuna maduka na vibanda yaliyofunikwa na mabati au turubai huku baadhi ya watu wakiwa wamevalia barakoa.

Kutokana na kichwa kikuu, hii ni bima ya gari la biashara inayotolewa ikilenga magari yanayobeba abiria kwa biashara kama teksi. Bima hili linalipa tu uharibifu au majeraha kwa wahusika wengine si kwa gari lenyewe . Bima yao huwa ni mwaka mzima ndani ya siku thelatini kwa gharama ya zaidi ya elfu tano. Pia, kuna nambari za simu hapo chini.

Hii ni safu ndefu ya magari yaliyopangwa vizuri kwenye eneo la maegesho na majengo ya miji au miji mikubwa nyuma, inaonekana kuwa eneo la maegesho ya gari, labda uwanja wa magari ya kuuza, kituo cha kukodisha magari au maegesho ya umma katika eneo la mjini.

Hili ni maeneo la maegesho ambayo magari yameegeshwa kwa eneo lenye lami au zege. Kuna mstari ya njano na maegesho yanayoonekana chini ya gari ya kulia. Mandhari kuna majengo yakiwemo yale yanayofanana na maduka au kumbi za maonyesho ya magari. Kuna bango lenye herufi E na F.

Picha inaonyesha risiti ya mapato kutoka mamlaka ya Bandari ya Tanzania. Kuna nembo la taasisi ambalo ni Bandari ya Tanzania na upande wa kulia wake kuna maandishi Kenya Port Authority. Chini ya jina la taasisi kuna maandishi makubwa, risiti ya mapato kuna pini kuna mpokeaji malipo, tarehe, namba ya county na kadhalika.

Hili ni eneo la nje lenye nyasi na miti ambapo magari kadhaa yameegeshwa. Nyuma ya magari hayo kuna miti mirefu na mingine midogo iliyopandwa kwa safu ikionyesha mazingira ya asili au bustani. Mbali kidogo upande wa kulia kuna mahema meupe iliyosimikwa yakionyesha kuna tukio au mkusanyiko unaofanyika eneo hili. Anga inaonekana wazi na bluu likionyesha hali ya hewa nzuri.

Hili ni rundu la sarafu ingawaje maandishi hayako wazi sana baadi za sarafu zinaonekana kuwa namba ishirini amabaye inaweza kuashiria shilingi ishirini na zinge zikiwa na namba kumi kuonyesha kuwa ni safu ya shilingi kumi. Safu zimepangwa kwa wingi zikiwa zimerundikana na kuenea juu ya uso fulani , baadhi zimelala papa huku zingine simesimama kidogo au kuengemea.

Kuna aina tatu ya magari. Kuna mbili nyeupe moja nyeusi. Kando yao kuna jumba ambalo limeandikwa Hayudani. Kando yake kuna mtu ambaye amesimama kwenye mlango wa gari ambaye anaonyesha ishara ya kuingia au kutokuingia kwenye gari.

Hizi ni tikiti maji, ambazo ni sita, zimewekwa ili kununuliwa na wanunuaji, huku kando zake kuna maparachichi ambazo zimewekwa pia watu waje kuzinunua kutokana na idadi ya matunda.

Hapa ni ndani ya jumba kubwa la maonyesho ya magari. Magari mbalimbali ya kisasa yamepangwa kwa mistari. Upande moja wa sakafu ilio na vigae vinavyong'aa. Ukuta wa kushoto umetengenezwa kwa vioo vikubwa unaoingiza mwanga wa asili na kutoa muonekano kwa kisasa. Hii unaonekana kuwa ni sehemu ya biashara ya kuuza magari. Mazingira ni safi nadhifu na yenye kuvutia.

Hii ni Matatu au basi ndogo lenye kubeba abiria likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Gari hili ni jeupe likionekana kuwa katika hali nzuri. Basi hili lina namba ya usajili ya kenya ambayo lina sahani yenye rangi ya njano nyuma. Kuna vibandikio vya tahadhari ya manjano na nyekundu nyuma ya gari ambayo ni muhimu kwa usalama wa barabarani hasa nyakati wa usiku.

Hili ni duka ndogo la mpesa. Huduma maarufu ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu nchini Kenya. Ikiwa na mteja anayeonekana amechoka au amezama mawazoni mbele yake. Duka linaonekana kuwa ndogo labda kibanda au sehemu ndogo ya jengo. Lina rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe inayosemekana mpesa kwa wima. Juu yake kunaweza kuwa na jina la wakala Daktari Ajub.

Hili ni duka dogo au kibanda cha kuuza viatu ,kinaonekana kuwa cha muda na kimejengwa kwa kutumia vifaa visivyo rasmi kama vile turubai ama mifuko ya plastiki iliyofungwa kwenye miti au vijiti .Viatu vingine vimetundikwa juu labda kwa kamba au ndoana zikionyesha soli zake.

Gari limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi fupi za kijani, likionyesha kuwa huenda ni eneo la vijijini, mbuga au shamba, kuna miti nyuma yake ambayo inaweza kuwa miti ya pine au miti mingine inayofanana nayo, kuna mtu amesimama amevaa koti la rangi ya njano inayoonekana vizuri. Hali ya hewa inaonekana kuwa jua limewaka.

Hapa kuna watu wawili ambao wamenyosha mikono zao mbele, kuna mmoja ambaye amenyosha mkono, huku mwingine akimkabidhi ufunguo wa gari, chini yake kuna mchoro wa kigari kidogo cha kuchezea, na karatasi na kalamu.

Hili ni tangazo la bima la afya likilenga kuvutia wateja kwa kuonyesha faida na huduma zinazohusiana. Kichwa chake kikuu ni bima ya afya. Kimeandikwa kwa herufi kubwa na wazi. Mstari wa ikoni unaonyesha vipengele mbalimbali vya bima ya afya. Mwanamke anayeonekana kuwa daktari au mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe pia anaonekana. Pia kuna nambari ya simu au namna ya kupata maelezo kamili.

Hili ni jengo la kibiashara kubwa ambalo ni la Glory Forex Bureau na ishara nyingine ambazo zinaashiria huduma za kifedha. Kuna ishara kama Western Union. Hii inaonyesha kuwa mahali hapa pia panatoa huduma za kutuma na kupokea pesa kupitia Western Union, huduma maalumu ya uhamisho wa pesa duniani kote. Muundo wa jengo unaonekana kuwa wa zamani kidogo.

Hii ni hati rasmi ambayo ni leseni ya ushuru kutoka kwa mamlaka ya mapato ya Kenya. Juu kushoto kuna nembo ya KRA na maandishi Kenya Revenue Authority pamoja na anwani ya tovuti www.kra.go.ke .

Hili ni duka la rejareja lenye jina Ata shop . Juu ya mlango upande wa kushoto wa mlango kuna bango kubwa la blue lenye neno mpesa . Mbele ya duka kuna makreti mekundu ya cocacola iliyopangwa juu ya kila moja na pia kuna mtungi wa gesi wa rangi nyekundu. Upande wa kulia kuna bango jingine dogo la kijani kibichi lenye neno mpesa pia na chini yake kuna meza ya mbao au stendi.

Hapa ni sokoni au kwenye kibanda. Kunaonyesha kuna tofauti kati aina ya matunda, kuna ndizi, machungwa, kreti, nanasi na paipai. Zinaonekana kuwa zimetandikwa ili kuzidisha wanunuaji waje kuzinunua.

Hili ni gari leupe la michezo ambalo limeegeshwa kwa ajili ya mwonekano wa chini. Nyuma ya gari kuna mlango wa kioo unaojifunga na kujifungua wenyewe. Na juu yake kumeandikwa maneno kama huduma. Kwenye mlango ya kioo kuna maandishi yanayosema, songea polepole, mlango wa kujifunga au kujifungua. Wenye manthari yanaonekana kuwa ndani ya duka au kituo cha huduma.

Magari mengine meusi yamepangwa kwenye sehemu ya maonyesho ambapo kwenye ukuta wake kuna maelezo kuhuzu magari tofauti. Kwenye dari yake kuna taa mingi zinazoleta mwangaza kwenye nyumba hili. Chini yake kuna sakafu nyeupe ilio na vigae vyeupe.

Hii ni gari la abiria au matatu ambalo limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe au kokoto. Gari hili linatumika sana sana nchini Kenya kubeba abiria. Kwenye bati la rangi kuna njano au machungwa ambalo huashiria magari ya abiria ya umma nchini Kenya. Pia kuna vizingiti vya kasi, kuna rim .Madirisha ya gari yamepakwa rangi nyeusi.

Hii ni bima ya matibabu ya Jubilee health insurance . Inaonyesha ikitangaza bidhaa inayoitwa Cover Bora. Cover Bora ina manufaa kama bima ya kulazwa hospitalini, manufaa ya uzazi na manufaa ya gharama. Pia namba ya simu pia na ya tuvuti.

Hili nibgari jeupe likiwa limeegeshwa au likitembea kwenye barabara ya udongo. Gari linaonekana kutoka mbele na namba ya usjaili KDA 609J. Inaonekana wazi kwenye pamba la leseni , nembo ya Suzuki linaonekana , katikati ya sehemu ya mbele ya gari. Nyuma ya gari Kuna miti na vichaka vingi ya kijani kibichi na anga ambalo linaonekana juu. Barabara linaonekana kuwa na vumbi au udongo mwekundu

Huu ni mkono wa mtu ambao umeshika rundo la noti za pesa ya Kenya, hasaa noti ya elfu moja, nyuma yake kuna kibodi cha kompyuta kwenye kaunta ilikonyesha mazingira ya kifedha au biashara. Noti hizo ni za kahawia, zimechapishwa na banki kuu ya Kenya, baadhi ya noti zinaonyesha neno Kenya na nambari elfu moja pamoja na picha ya Simba wakiwa pia nambari ya usajili.

Jina la duka Sunny Forex Bureau linaonekana wazi kwa herufi nyekundi zinazo ngaa juu ya mlango wa kioo. Kwenye mlango au ukuta kuna vipandiko vinavyoonyesha huduma mbali mbali zinazotolewa, kama huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa simu. Sehemu ya jini ya ya kioo imeficha labda ajili ya faraka au mapambo. Ndani ya duka pia kuna kompyuta au televisheni inaonyesha juu ya ukuta.

Haya ni magunia makubwa yaliyofungwa vizuri, yaliyojaa nguo zilizotumika au nguo za mitumba. Hali hii ni kawaida katika biashara ya mitumba . Nguo zinaonekana ndani magunia, zina rangi ya ruwaza tofauti tofauti. Kwenye baadhi ya magunia kuna maandishi au lebo za manjano au nyekundu zinazoonyesha majina, nchi ya asili na aina ya nguo zilizomo.

Lori refu lenye trela yenye ghorofa mbili iliyoundwa mahususi kubeba magari mengine kwa wakati mmoja. Trela ina muundo wa chuma unaoruhusu magari kutoka juu na chini. Kuna magari ya meupe. Pia kando yake kuna watu wanaoshugulikia au kusimamishia upakiaji au upakuaji au uendeshaji wa lori hiyo.

Hii ni bima kutoka kampuni ya Madison General Insurance. Katika picha tunaona mwanamke ambaye ameonekana kuwa na jeraha. Pia kuna herufi kubwa ambao zinaeleza kuwa usisubiri hadi iwe kuchelewa sana. Pia kuna maandishi kuwa chukua udhibiti wa mustakabali wa familia yako kwa kupata bima. Pia kuna kisanduku chekundu chenye ujumbe piga *828#.

Mazingira ni sokoni, ambapo kibanda kimejengwa kwa nguzo ya mabati na miti. Kuna ndizi zilizoning'inizwa kutoka kwenye paa, ilhali pia kuna bidhaa mingi za kuuza kama karoti, mboga, mahindi mabichi, mboga za majani na kadhalika. Nyuma ya bidhaa kuna mtu aliyevaa shati la miraba minne na suruali ya jeans , akionekana akipita au kusimama karibu na kibanda.

Kuna gari nyeusi ambalo limeegeshwa nje ya nyumba au nje ya jumba ambalo ni la aina ya Landcruiser ambayo number plate yake ni ya KDK ambayo ni ishara ni ya Kenya huku nje ya nyumba hili pia kuna mti ambao lina majani ya kijani.

Hii ni safu ya magari ambayo yameegeshwa au yaliyopangwa katika maegesho yakiangalia nyuma. Inakaa hisia ya eneo la kuuza magari, kura ya maegesho kubwa, au eneo la kuhifadhi magari. Kuna magari ya aina tofauti ambayo magari mengi yaliyoko nyuma yake yanaonekana kuwa ya rangi nyeusi au giza na yameonekana kwa umbali au hayako wazi sana.

Taswira ni wazi kuwa ni sokoni, au biashara ya nguo na bidhaa mbalimbali labda kwenye eneo lenye watu wengi kama vile mitaani au sokoni nchini. Kuna watu kadhaa kwenye picha. Kwa upande wa kulia kuna mwanamke. Amevaa fulana ya kijivu. Kwa upande wa kushoyto kuna mwanaume mzee amevaa shati ya jekundu na suruali ya kijani akisimama karibu na rundo la bidhaa.

Hii ni meza au kibanda cha soko kilichojaa samaki waliokaushwa au kukaangwa kinachoashiria biashara ya vyakula vya baharini au mto. Samaki wamepangwa juu ya meza kubwa yenye chuma na pembe zenye rangi. Nyuma kidogo kuna mtu anayeonekana kuwa muuzaji au mteja na kuna ndoo ya blue iliyo chini ya meza ikionyesha mazingira ya soko lenye shughuli nyingi.

Hiki ni kikundi kikubwa cha pesa taslim ambacho ni rundo la noti ya elfu moja ya Kenya, iliyo na rangi ya hudhurungi na kijani. Pia ina nembo Kenya na neno elfu moja linaloonekana vizuri. Noti hizi zimetandazwa kama feni kuashiria kiasi kikubwa cha pesa.

Huu ni huduma au bima ya nyumba inaonekana kama bango la kijititali. bima ya nyumba imeandikwa kwa herufi kubwa na rangi ya zambarau pia kuna maelezo. kuwa nyumba yako ya ndoto Kwa miezi ishirini kwa malipo mmoja hii inalenga kuwa wateja kwa ova ya mda mrefu pia imeidhishwa huduma zinazo tolewa pia nambari ya uzaidizi zaidi imenukuliwa hapo chini.

Hii ni gari ambayo hutumika mara nyingi nchini Kenya kwa shughuli za usafiri. Ina namba ya usajili ambayo haiwezi kusomeka kikamilifu, lakini inaonekana ni kama iko na herufi KCB.Gari hili limeegeshwa mbele ya jengo lenye usanifu wa kipekee na wa kisasa.

Hapa ni nje la duka. Kuna nembo ya M-pesa, chupa za maji zilizopangwa, ngazi zinazoelekea chini. Eneo la chini linaonekana kupangwa na matofali ya mviringo. Kuna baisikeli au pikipiki iliyokazwa kamba nyeusi. Pia, kuna mlango wa kahawia unaoingia ndani ya jengo.

Hili ni tangazo la bima ya afya. Linaonyesha familia yenye furaha, na ujumbe unaohusiana na bima. Mwanamke ameshika kadibodi kuashiria ulinzi au makazi. Chini yake, kuna maandishi meusi ambayo ni, “Bima ya Afya – Tunaongoza Hatua kwa Hatua.” Pia, kuna maelezo au kanuni na sheria za masharti ya sera ya bima. Chini kabisa, kuna anuani za tovuti na namba ya simu ya kuwasiliana na bima hilo.

Naona duka ambalo limepakwa rangi ya kijani. Lina bidhaa tofauti tofauti. Ninaona kuna mipira, kuna soda. Pale nje naona kuna kiti ambalo watu wamekalia.

Hapa panaonekana sokoni. Panaoneka kuuzwa kila aina ya viatu ambazo zimepangwa kwenye mistari mmoja ambazo zinaonyesha zina rangi tofauti tofauti. Huku kuna mnunuzi ambaye amesimama aidha akiangalia aina viatu au nguo ya bei yake.

Hili ni duka la rejareja ambalo linauza bidhaa mbalimbali na pia hutoa huduma za Mpesa; huduma maruufu ya kifedha nchini. Jengo la duka lina rangi ya blue ya kupendeza na lina milango na madirisha yenye vyuma vya ulinzi jambo la kawaida kwa maduka madogo nchini Kenya. Pia juu ya mlango wa chuma upande wa kushoto kuna bango dogo la kijani kibichi lenye nembo Mpesa na namba za simu.

Hiki ni chumba kikubwa cha maonyesho ya magari kinachoonekana kuwa cha kifahari na cha kisasa. Kuna magari kadhaa kwa uangalifu ndani ya chumba hicho. Magari mawili makubwa yenye rangi nyeusi na kijivu iliyokolea yameegeshwa karibu na mbele yakionekana kuwa ya aina ya kifahari. Magari yote yanaonekana kuwa safi na yameandaliwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa.

Mikono miwili inaonekana wazi. Mkono mmoja ambao unaonekana kuwa umevaa shati la mistari mieupe na mieusi umeshika fungu la noti au miamla ya kifedha labda malipo au pesa ilhali mkono mwingine ukiwa wazi unaonekana ukipokea au kutoa baadhi ya noti hizo.

Huyu ni mwanamke anayetumia ya maziwa ya kujihudumia ndani ya duka au eneo la biashara. Mwanamke huyo amevaa koti jeupe la daktari nguo inayofanana na hiyo na amefunga nywele zake kwa kofia au kinga ya nywele kuashiria usafi na mahitaji. Mashine yenyewe ni nyeupe na ina nembo ya Milk ATM juu yake.

Hili ni duka la wazi labda katika soko linalouza viatu vya ngozi zilizo pamba kwa shanga. Viatu hivi vinajulikana kama akala au maasai sandle injini Kenya. Imetengenezwa kwa ngozi na kupamba kwa shanga zenye rangi mbali mbali vikiwemo nyekundu miyano bluu na nyeupe zikiunda uwaza mbalimbali. Nguzo za mbao vinazaidia muundo wa duka ambalo unaonekana kuwa na paa la chuma.

Hizi ni nishaa za shambani ambazo zimepangwa kuuzwa labda sokoni au kando ya barabara. Kuna ndio tano zilizojaa viazi .Baadhi ya ndoo hizo zinaonekana kuwa ndoo za zamani, za sabuni. Chini ya viazi kwenye meza ilyofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya waridi au zambarau kuna rundo la karoti. Karoti nyingi zimewekwa kwa safu na bifu na baadhi zimepangwa kwa wingi upande wa kushoto. Kando yake kuna pilipili hoho chache za kijani kibichi.

Hili ni gari la abiria au matatu, ambalo limeegeshwa mahali fulani labda kwenye eneo la maegesho au kando ya jengo, ni leupe linalofanana sana na Toyota Hiace ambayo ni marufu sana kwa usafiri wa umma, au kwa matumizi ya kibinafsi, au biashara ndogo nchini Kenya na maeneo mengine.